Msichana mwenye nywele ndefu, anakaa mbele ya kompyuta, akibonyeza vifungo vya kibodi kwa umakini. Anatumia kompyuta hiyo kuandika kitu, labda ni kazi ya shule, mawasiliano, au shughuli nyingine za mtandaoni.

Mwanaume ameketi kwenye kiti kidogo huku kompyuta mpakato yake ikiwa juu ya meza mbele yake. Amevaa shati ya kijivu na kaptura nyeusi akionekana makini anaposhiriki masomo kupitia majukwaa ya kidijitali.

Mwanamke ameketi kwenye treni, akiwa na kompyuta kibao mezani. Anatumia kalamu kuandika maelezo kwenye karatasi iliowekwa juu ya meza. Kando yake, mkoba wake umewekwa kwa mpangilio ikionyesha utaratibu na usahihi wa vitu vyake.

Mtu mmoja ameketi akiwa miguu imevuka huku akitumia kompyuta kuandika . Amevaa shati jeupe na suruali ya samawati. Hali yake inaonyesha umakini na utulivu katika kazi anayoifanya, huku akijishughulisha kwa bidii na shughuli za kidijitali.

Mwanamke mmoja anajaribu kumuoba msaada mwanamume kuhusu tatizo alilokumbana nalo kwenye komputa yake ,anaonekana kumueleza tatizo au kuonyesha sehemu fulani kwenye skrini ya komputa akitafuta msaada wa kiufundi au ushauri kwa jinsi ya kutatuwa tatizo hilo.

Wanafunzi wawili waliovaa sare za shule zenye rangi ya samawati na nyeupe, wanatumia kompyuta ya kidole kwa pamoja wakitazama skrini kwa tabasamu. Hali hii inaonyesha uzoefu wa furaha na ushirikiano katika kujifunza kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Mwanamke, aliye na nywele ndefu, amevaa miwani. Amebeba mkoba wake, anatumia kibao chake wakati anatembea. Anazingatia skrini, huku akitembea, jambo ambalo linaonyesha matumizi ya teknologia ya mkononi, hata mtu anapokuwa njiani.

Mtoto mdogo ameketi akitumia kalamu kuandika kwenye kitabu kilichowekwa mbele yake . Mbele yake kuna vitabu vingine vilivyopangwa kwa rundo na pia kuna kompyuta ya kidijitali ikionyesha mchanganyiko wa njia za jadi na za kisasa za kujifunza.

Mtu mmoja ameketi akitumia kompyuta iliyowekwa juu ya meza ya kuandika. Kando ya kompyuta kuna simu ya daktari, pamoja na kalamu, zote zimewekwa kwa mpangilio mzuri, ili kumsaidia kufanya kazi kwa ufanisi.

Mwanaume aliyevaa miwani anatabasamu akiwa amekaa mbele ya kompyuta yake. Kando yake kwenye meza kuna daftari na kalamu akionyesha kuwa anaandaa au anarekodi maelezo wakati anafanya kazi au kusoma.

Mwanafunzi yuko kwenye mkutano wa video pamoja na mwalimu na wanafuzi wengine akiwa anachukua maelezo kwa kutumia kalamu na kitabu iliyo mbele yake. Hali hii inaonyesha mazingira ya darasa la mtandaoni ambapo mwanafunzi anajitahidi kushiriki kikamilifu kwa kuandika ili kuelewa na kukumbuka maudhui yanayojadiliwa.

Mtoto mdogo yuko katika mkutano wa video akiwa ameketi mbele ya meza kando yake kuna kitabu na kalamu ambavyo anatumia kuandika au kuchukua maelezo wakati wa mkutano huo. Hali hii inaonyesha mchakato wa kujifunza mtandaoni ambapo mtoto anajitahidi kushiriki kwa makini.

Mwanamke mmoja yuko kwenye mkutano kupitia jukwaa la kidijitali ambapo anaonekana akivaa miwani. Anaonekana makini na kuzingatia mazungumzo yanayoendelea kwenye kompyuta yake, akishiriki mazungumzo na watu wengine walioko kwenye mkutano huu wa mtandaoni.

Msichana aliyekaa katikati ya wanawake wawili, anaandika kitu kwenye kompyuta, huku wanawake hao wawili wakimtazama kwa tabasamu. Hali hii inaonyesha ushirikiano na furaha, katika mazingira ya kazi au somo, ambapo msichana, anatekeleza jukumu la kuongeza taarifa, au kufanya kazi ya kidijitali.

Mtu mmoja anafanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi, akiwa na simu yake, iliyo karibu naye mezani. Hii inaonyesha matumizi ya vifaa viwili ya kidigitali, kwa wakati mmoja, jambo ambalo linaweza kuonyesha juhudi za kuongeza ufanisi, au kufanya kazi, kwa wakati mmoja.

Kompyuta inaonyesha rafu ya maktaba yenye vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Hii ni mfano wa mfumo wa kidijitali wa usimamizi wa maktaba unaotumia programu za kompyuta kuhifadhi na kuonyesha taarifa za vitabu.

Mwanamke mmoja anaonyesha mwanafunzi kitu kwenye kompyuta akimwelekeza kwa umakini na kumsaidia kuelewa maudhui ya somo fulani. Hii ni mfano mbinu za kufundishana zinazotumia teknolojia.

Mwanamke mmoja anafanya kazi kwenye kompyuta yake akiwa ameketi, huku mfanyikazi mwingine akimletea kahawa. Hali hii inaonyesha mazingira ambapo huduma ya kuleta vinywaji kama kahawa inatolewa ili kusaidia kuongeza ufanisi na faraja kwa mfanyikazi anayefanya kazi kwa makini kwenye kompyuta.

Mwanamke mwenye nywele ndefu yuko katika mkutano wa video na mwanaume. Mwanamke huyo ana tumia kalamu na karatasi kuandika mambo muhimu yanayo jadiliwa wakati wa mkutano huo, hali hii una onyesha makini wake na juhudi za kuhakikisha na kukumbuka taarifa muhimu.

Msichana amekaa mezani akitumia kompyuta yake ya mkononi huku akiandika kwa kalamu na karatasi. Kando yake kuna mafaili ya rangi ya machungwa, kijani na nyeupe yakimsaidia kupanga na kuhifadhi nyaraka zake.

Mtu mmoja yuko kwenye mkutano wa video akiwa amekaa mbele ya kompyuta yake ya mkononi. Simu yake iko kwenye meza na mkono wake wa kulia kuna kalamu na kuna kitabu ambacho kimewekwa mezani, jambo linaloashiria kuwa anajiandaa au anachukua maelezo wakati wa mkutano huo.

Mwanafunzi anafuata somo mtandaoni kwenye kompyuta yake huku akiandika maelezo muhimu kwa kutumia kalamu na kitabu kilichowekwa kwenye meza. Hii ni mbinu bora ya kunasa taarifa muhimu wakati wa masomo ya mtandaoni.

Mwanafunzi anatazama somo la hesabati kwenye kompyuta yake mkono wa kulia ameshika kalamu na anaandika kwenye daftari lake huku akifwatilia maelegezo ya mwalimu mtandaoni.

Mvulana yuko kwenye mazungumzo ya video na mwanamke uku akitumia kalamu kuandika kwenye karatasi. Anajitahidi kuandika kile anachojifuza au anachopata kutoka kwa mazungumzo hayo akitumia njia ya jadi ya kuandika kwa mkono.

Wasichana wawili wapo mbele ya kompyuta wakitazama jambo fulani kwenye skrini. Msichana mmoja anaondoa kalamu kutoka kwenye pochi ya kalamu, wakati msichana mwingine ana kalamu mkononi na ana kitabu kikiwa kimewekwa kwenye paja lake.

Msichana mwenye nywele ya waridi, anaandika maelezo kwa kutumia kalamu na kitabu huku akitazama kompyuta iliyopo kwenye paja lake. Hali hii inaonyesha mchakato wa kijifunza na kufanya kazi mtandaoni.

Mwanamke mmoja na mvulana mdogo wote wamekaa chini wakivaa vifaa vya kusikiliza. Mvulana anaonyesha kitu kwenye kompyuta kwa kidole, wakati mwanamke huyo akifuatilia kwa makini. Hali hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu ya kidijitali ambapo walimu au wazazi husaidia watoto kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa na maudhui ya mtandaoni.

Wanaume wawili wanajadili na kuandika kwenye vitabu huku wakirejelea maudhui kwenye kompyuta mpakato. Hali hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kujifunza ya kidijitali ambapo wanafunzi hutumia mchanganyiko wa vifaa vya jadi ama vitabu pamoja na teknolojia ya kisasa kama kompyuta ili kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Mtoto anabovya kwenye kompyuta akiwa katika mazingira ya jukwaa ya kidigitali akitumia teknologia hii kushikia mafunzo kwa masomo mtandaoni. Jukwaa hili linawezesha upatikanaji wa ujuzi wakati wowote na pahali popote.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye ngazi, mmoja anafanya kazi kwenye computer yake, mwingine akitumia kibao cha kidigitali. Wanaonekana wakijishughulisha kwa bidii, wakitumia muda wao vizuri katika masomo au kazi za kidigitali.

Mtu mmoja anashiriki mkutano katika jukua la kidijitali ambapo anaonekana akitumia kompyuta kuungana na walimu na wanafunzi wengine kwa mafunzo ya mtandaoni. Mkutano hii unawezesha mawasiliano ya papo hapo kwa njia ya video na sauti.

Mwanaume anabofya kwenye kompyuta akiwa katika mazingira ya jukwaa ya kidijitali akitumia teknolojia hii kufikia mafunzo au masomo mtandaoni. Jukwaa hili linawezesha upatikanaji wa nyenzo za elimu wakati wowote na mahali popote.

Mtoto anajifunza kutoka kwa mwalimu kupitia kompyuta, akiwa amekaa mezani na kalamu mkononi akiandika maelezo muhimu. Kando yake kuna kikokotoo ambayo, anatumia katika masomo ya hesabu.

Mwanamume na mwanamke wamekaa juu ya rundo la vitabu, kila mmoja akiwa amezingatia kazi yake kwenye kompyuta. Wanaonekana wakiwa makini na wenye malengo, wakitumia vitabu kama msingi wa maarifa yao. Mazingira yao yanaonyesha umuhimu wa elimu na teknolojia, huku wakishirikiana kimya kimya lakini kwa ufanisi .

Mtu mmoja ashika kalamu akiwa na kitabu kando yake, huku akitumia kompyuta mpakato kwa wakati mmoja. Hali hii inaonyesha mchakato ya kujifunza kupitia majukwaa ya kidijitali ambapo wanafunzi wanachanganya njia za jadi ya kusoma na teknolojia za kisasa ili kuongeza ufanisi wa elimu.

Mwanaume anabofya kwenye kompyuta akiwa katika mazingira ya jukwaa ya kidijitali akitumia teknolojia ili kufikia mafunzo au masomo mtandaoni. Jukwaa hili linawezesha upatikanaji wa nyenzo za elimu wakati wowote na mahali popote.

Mvulana anawasiliana na mwanamke kupitia kompyuta, akitumia jukwaa la mawasiliano ya kidijitali. Jukwaa hili la kidijitali linawezesha kuungana na kuwasiliana kwa urahisi, bila kujali umbali wa watumizi wa jukwaa hilo.

Mwanafunzi mmoja anainua mkono wake mbele ya kompyuta. Inaonekana yuko katika darasa la mtandaoni. Hali hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali ambapo wanafunzi wanashiriki masomo kwa njia ya mtandao wakionyesha ushirikiano na mawasiliano na walimu wao hata wakiwa mbali.

Msichana huyu anashiriki mkutano kwenye jukwaa la kidijitali, ambapo anaonekana akitumia kompyuta kuungana na walimu na wanafunzi wengine kwa mafunzo ya mtandaoni. Mkutano huo unatoa fursa ya mawasiliano ya papo hapo kwa njia ya video na sauti.

Mwanaume anashiriki kikao mtandaoni ambapo anaweza kuona video za washiriki wengine walioungana kwenye mkutano huo. Hii ni mfano wa mkutano wa kikundi kwa njia ya video, ambapo washiriki wengi wanaweza kuwasiliana kwa wakati moja, kila moja akiwa na video yake inayoonekana kwa wengine.

Wanaume wanacheza mpira wa miguu uwanjani wenye majani ya kijani. Timu moja imevaa sare za rangi nyeupe wakati timu nyingine imevaa sare za rangi nyeusi. Mchezaji mmoja kutoka timu ya sare nyeusi anaonekana akipiga pasi mpira kwa mwenzake wa timu hiyo.

Mwanaume ameketi katikati ya maktaba akiwa amezungukwa na rafu zilizojaa vitabu. Mazingira haya yanamruhusu kusoma au kufanya utafiti kwa utulivu huku vitabu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu karibu naye.

Katika maktaba kuna rafu zilizojaa vitabu ambavyo vimepagwa kwa mpangilio mzuri kando na rafu hizo kuna meza na viti vilivyowekwa kwa ajili ya wanafunzi au wasomaji kukaa na kusoma au kufanya kazi.

Basi la shule lenye rangi ya manjano, linaandikwa jina la shule juu yake kwa herufi nyeusi, zinazoonekana kwa urahisi .Rangi ya manjano ya basi la shule ni chaguo la kimkakati kwa sababu ya uonekano wake mzuri, katika hali mbali mbali za hewa na mwanga.

Kitanda kimepambwa kwa makini kikiwa na rangi ya kahawia inayofunika vizuri. Kuta zimepakwa rangi nyeupe lakini upande mmoja kuna rangi nyingi na muundo wa kuvutia ikiongeza mvuto wa chumba.

Kitada kimetadikwa vizuri ikiwa na mito meupe na foronya ya kahawia ,ukuta wa chumba ni mweupe lakini upande mmoja una karatasi wa ukuta wenye rangi mbali mbali ikipa chumba mwonekano wa kuvutia na wakipekee.

Watoto wawili waliovaa mashati mekundu wanacheza mpira wa mguu pamoja na kocha wao aliyevaa shati la rangi nyeusi. Kocha anawahudumia na kuwaongoza wachezaji hawa wachanga katika mazoezi au mchezo wa mpira.

Mwanaume amevaa kofia na miwani ya kuogelea akielea kwenye maji. Kofia hiyo ni nyembemba inayomsaidia kuweka nywele zake kando na kuzuia maji kuingia huku miwani ikimlinda macho thidi ya chlorini na kuzuuia ukungu ili aone vizuri chini ya maji.

Wanaume kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa kijani wenye nyasi wakiwa wamevaa kaptura, mashati, viatu na soksi. Wanapiga hatua kwa kasi huku wakionekana na ari na nguvu, wakifanya mazoezi, au kushiriki mchezo wa pamoja.

Chumba hiki cha watoto kina vitanda viwili vilivyowekwa kando kando, na kati yao kuna viti viwili na meza mbili zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mpangilio huu unatoa nafasi ya kutosha kwa watoto kupumzika na pia kufanya shughuli mbalimbali kama kusoma.

Chumba kidogo kina meza ya kusomea iliyo na taa ya mezani juu yake . Kando ya meza hiyo, kuna kiti ya rangi ya chungwa inayotoa mvuto wa rangi na kuongeza mtindo wa kisasa katika nafasi hiyo.

Wanaume wawili wanacheza mpira wa miguu. Moja ana mkwaji wa mpira na mwingine anajaribu kumpokonya mpira kutoka kwake. Wachezaji hawa wanashindana kwa nguvu na mtindo za kawaida mpira wa miguu ambapo mlinzi anajaribu kuzuia mshambuliaji kufanikisha pasi au shuti .

Chumba cha darasa kimejaa dawati zilizopangwa kwa mpangilio wa kawaida huku mbele ya darasa kuna ubao mweusi mkubwa unaotumika kwa kufundisha na kuandika maelezo. Mpangilio huu wa dawati unawezesha wanafunzi wote kuangalia ubao kwa urahisi wakati wa somo.

Nyumba ndogo ndogo za kukodisha zina mlango wa rangi ya kijani angavu pamoja na lango dogo la rangi ile ile. Mlango huu wa kijani angavu huleta mvuto wa kipekee na unatoa hisia ya mazingira yenye nguvu na uhai.

Darasa lina dawati zilizopangwa na ubao. Ubao huo ni sehemu muhimu ya kufundisha, ambapo mwalimu huandika maelezo na michoro kusaidia wanafunzi kuelewa masomo. Mbele ya darasa linaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza.

Jengo kubwa linaloonekana ni sehemu ya tasisi ya elimu au kituo cha mafunzo, huku nyumba ndogondogo zilizo karibu zikionekana kama nyumba za kukodisha au makaazi ya watumishi wanaofanya shuleni huko.

Mwalimu mmoja anaonyesha mwanafunzi kitu kwenye kompyuta ya mezani. Hali hii inaonyesha matumizi ya vifaa vya kisasa katika miundo mbinu ya elimu, ambapo walimu hutumia teknolojia kusaidia mchakato wa kufundisha na kujifunza. Mazingira haya yanaboresha ufahamu wa wanafunzi na kuleta mbinu za kisasa katika taasisi za elimu.

Gari la shule la rangi ya njano ni aina ya usafiri wa umma, unaotumika hasa kusafirisha wanafunzi, kwenda na kutoka shule. Rangi ya njano hutumiwa ni rangi inayovutia macho na kuonekana kwa urahisi.

Darasa limejaa meza na viti vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na ubao mweupe mbele ambapo mwalimu anaweza kuandika na kufundisha. Taa zimesashwa zikitoa mwanga wa kutosha unaosaidia wanafunzi kuona vizuri na kuzingatia masomo yao.

Mwanamke aliyevaa barakoa na nguo nyeupe, anatafuta kitabu katika rafu za maktaba. Maktaba huu ni sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu inayotoa rasilimali muhimu kwa wanafunzi, walimu, watafiti na jamii kwa ujumla.a

Maabara ya shule imeandaliwa kwa meza yenye vifaa vya majaribio vilivyo wekwa kando ikijumuisha vifaa vya kawaida kama vile glasi za maabara na vifaa vingine vinavyotumika kufanya majaribio ya sayansi.

Kuna kabati lenye ghorofa mbili lililojazwa na vitanda vilivyopangwa vizuri pamoja na dawati na kiti kilichowekwa karibu nalo. Hali hii inaonyesha miundombinu ya chumba cha kulala na kusomea katika taasisi ya elimu kama vile hosteli ya shule au chuo kikuu.

Maktaba yenye vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila rafu ikiwa imejaa aina mbali mbali za vitabu. Vitabu vimewekwa kwa uangalifu kulingana na mada, rangi au saizi na kutoa mazingira tulivu na ya kuvutia kwa wasomaji.

Wanaume wakicheza mpira wakiwa karibu na lango la goli kwenye uwanja usio na majani ambapo ardhi ni mchanga tu. Hali hii inaonyesha mazingira ya michezo katika baadhi ya vituo vya elimu ambavyo havina miundombinu bora ya uwanja wa mchezo wenye majani.

Watoto wanacheza mchezo wa mpira unaotumia wavu kati ya timu mbili za watoto huku wakitumia mipira midogo. Hali hii inaonyesha miundo mbinu ya mchezo katika shule au kituo cha elimu ambapo maeneo ya kuchezea na vifaa vya michezo vinapatikana kwa ajili ya kukuza afya, mshikamano na maeneleo ya watoto.

Kikundi cha wanafunzi wa shule ya upili waliovaa sare za skauti, za rangi nyeusi na nyeupe wamesimama na kukaa kwenye majani. Wanafunzi hawa wanahudhuria shuguli za skauti ambapo sare zao ni sehemu muhimu ya utambulisho na hutoa hisia ya mshikamano na nidhamu katika kundi hilo.

Kikundi cha watu watatu kinakata nyama. Mmoja anashikilia kipande cha nyama mwingine anakata nyama io kwa kisu uku mtu wa tatu akichukua vipande vilivyokatwa na kuviweka kwenye bakuli lingine.

Wanafunzi wa shule ya upili, wanapita kwa mstari mmoja katikati ya ukumbi wakivaa mavazi tofauti yanayoakisi tamaduni zao mbalimbali. Njia wanayotembea imepambwa kwa mapambo ya baloni zenye rangi tofauti na bango linaloonyesha sherehe ya siku ya utamaduni.

Wanafunzi watatu, wamesimama pamoja, wakiwa wanashikilia barakoa zao mikononi, huku kila mmoja akitumia simu zao za mkononi. Hali hii inaonyesha kuwa wanajishughulisha na teknolojia , ya simu kwa wakati mmoja, labda wakipata taarifa, kuwasiliana, au kufanya kazi za masomo.

Wanafunzi wa shule ya upili wamesimama kwa furaha mbele ya basi lao la shule. Wanaonekana wakiwa wamevaa sare za shule wakitabasamu na kuonyesha mshikamano wa kundi hilo.

Wanafunzi wa shule ya upili wanacheza mpira wa kikapu kwenye uwanja, huku wanafunzi wengine pamoja na mwalimu wa michezo, wakitazama kwa hamu. Shughuli hii inaonyesha umuhimu wa michezo katika maendeleo ya mwili na akili, pamoja na kukuza ushirikiano kati ya wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya upili, wameketi kwenye madawati wakiwa wamevaa sare za shule na wanatabasamu. Mazingira ya darasani yanaonyesha hali ya furaha na umoja mwingoni mwa wanafunzi.

Mwanamke ambaye huenda ni mama. Amekaa karibu na mvulana mdogo ambaye huenda ni mwanawe. Mvulana huyo ameketi sakafuni ya mbao akiwa ameshika kalamu na karatasi tayari kuandika huku mwanamke huyo akimuangalia kwa makini.

Mwanamke aliyevaa shati jekundu anaonyesha kitu fulani kwenye kompyuta kwa mkono wake huku akizungumza na mwanamke mwingine aliyevaa shati nyeusi aliyeketi pembeni yake. Wanawake hawa wanaonekana wakishirikiana kwa karibu, huku mmoja akimwelekeza mwenzake jambo muhimu kwenye skrini.

Mwanaume mmoja ameketi kwa umakini akisikiliza kutoka kwenye kompyuta yake, mikono yake ikiwa imewekwa juu ya kitabu kilichowekwa juu ya meza. Hali hii inaonyesha umakini wake katika kufuatilia maudhui yanayotolewa na kompyuta huku akitumia kitabu kama rasilimali ya ziada .

Mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti la kijani, akiwa akitumia vidole vyake kuguza maandishi ya braili kwenye kitabu kilichowekwa juu ya meza. Anasoma kwa makini kwa hisia ya kuguza akitumia alama ya madoido kuelewa yaliyomo kwenye kitabu hicho.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu, ameshikilia kitabu mkononi kwa furaha. Uso wake unaangaza tabasamu la matumaini na furaha, akionyesha msisimko wa kujifunza na hamu ya maarifa.

Mwanaume mmoja aliye kwenye kiti cha magurudumu anachukua kitabu kutoka kwenye rafu na kuanza kuisoma kwa makini. Hali hii inaonyesha jinsi watu wenye ulemavu wanavyoweza kufikia elimu na maarifa kwa kutumia mazingira yanayowezesha usawa na upatikanaji wa vitabu.

Watoto wakiwa na mikono yao imechorwa rangi mbalimbali za rangi za kupaka huku mashati yao meupe pia yakiwa na madoa ya rangi hizo. Hali hii inaonyesha shughuli ya ubunifu na burudani ambapo watoto wanajifunza na kufurahia sana ya kuchora kwa kutumia rangi.

Mtoto mdogo anapiga rangi kwenye karatasi, huku wanawake wawili wakimwelekeza na kumshauri jinsi ya kufanya kazi hiyo ya kuchora. Mmoja wa wanawake anampatia mtoto rangi nyingine, akimsaidia kuchagua na kutumia rangi tofauti kwa usahihi.

Kikundi cha wanafunzi kipo maktaba, wakiwa wanasoma kwa pamoja. Mmoja wa wanafunzi hawa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Maktaba hio ina muundo wa kirafiki kwa watu wenye ulemavu wa viungo, ikiwa na meza na viti vinavyoruhusu urahisi wa kuingia na kutembea kwa wanafunzi wote.

Wanafunzi waliovaa sare za shule zenye shati jeupe na sweta nyeusi wanainua mikono yao darasani wakionyesha ushiriki katika somo. Mwanafunzi mmoja aliyeketi mbele ana kitabu na mkononi ameshika kalamu. Kando ya kitabu chake kuna rangi za kuchora zikionyesha shughuli za kujifunza.

Mtoto anagusa maandishi ya breli kwa kutumia kidole kimoja kutoka kwa kila mkono wake. Katita kusoma breli vidole hupangwa kwa njia ya asili kutoka kushoto kwenda kulia.

Msichana anatumia vidole vyake kuguza na kuhisi alama za braili kwenye kitabu. Kwa makini, anafuatulia madoido yaliopandikizwa kwenye karatasi ambayo hutumiwa na watu wasioona au wenye uoni hafifu.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi ya chungwa anaonyesha lugha ya alama huku akitazama kompyuta mtandaoni yake, na mwanamke aliyeketi kando yake akimwangalia kwa makini. Hali hii inaashiria mawasiliano yanayotumia lugha ya alama, ambapo mtu hutumia ishara kueleza au kuelewa maudhui yanayotolewa kupitia kompyuta.

Mwalimu mmoja anamsaidia mvulana aliyevaa shati ya kijani na miwani kwa kumwelekeza kidole kwenye kitu fulani kwenye kitabu ambacho mvulana huyo anashikilia. Hali hii inaonyesha mchakato wa kufundisha kwa karibu ambapo mwalimu anatoa msaada wa moja kwa moja kuelewa somo.

Mwanamume aliyevaa shati ya rangi ya chungwa anaonyesha lugha ya alama huku mwanamke aliye keti kando yake akimtazama kwa makini, hali hii inaashiria mawasiliano kwa kutumia lugha ya alama ambapo mtu anatumia ishara ya kuelezea au kuelewa maudhui yanayotolewa.

Mwanamke mmoja anafundisha mwanafunzi aliye kwenye kiti cha magurudumu, kwa kumwonyesha kitu kwenye kitabu. Anamwelekeza kwa makini akimsaidia kuelewa somo, kwa kutumia rasilimali za kuona huku akizingatia mahitaji na hali ya mwanafunzi huyo.

Watoto wanafanya ishara za lugha ya ishara baada ya mafunzo au mazoezi ya mawasiliano. Watoto hawa wanaweza kuwa wakionyesha alama mbalimbali za lugha ya ishara kama sehemu ya kujifunza na kuwasiliana kwa njia isiyo ya maneno hasa kwa watoto wenye ulemavu wa kusikia au matatizo ya mawasiliano.

Mwalimu anaonyesha na kufundisha mwanafunzi lugha ya alama katika darasa la mahitaji maalum huku kutani kuna chati yenye nambari zilizoandikwa kwa uwazi. Mafunzo haya yanatumia mbinu za maonyesho ya mikono na alama za lugha ya alama ili kusaidia wanafunzi wenye ulemavu wa kuskia kuelewa na kuwasiliana vyema.

Mwanaume aliye vaa shati la kijani, na akiwa kwenye kiti chamagurudumu anaonekana akitabasamu ,hali hii inaonyesha mtasamo chanya na furaha, licha ya changamoto za ulemevu wa kimwili.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, ameketi mbele ya kompyuta akitumia lugha ya alama kuwasiliana. Anatengeneza ishara za mkono kuelezea maneno au maudhui anayojifunza, jambo ambalo linawezesha mawasiliano bora kwa wanafunzi wasiyosikia au wenye ulemavu wa kusikia.

Mwanamke mmoja anaongoza mkono wa mtoto mdogo, wakati anasoma maandishi ya braille . Kwa upole, anamsaidia mtoto kuguza alama ndogo, zilizochorwa kwenye karatasi, au kitabu, akimfundisha jinsi ya kutambua na kusoma maandishi, kwa hisia za kuguza.

Mwalimu anatumia lugha ya ishara kwa mkono yake kufundisha mwanafunzi ambaye amevaa kifaa cha kusaidia kusikia sikioni. Hii ni mbinu ya mawasiliano inayotumika katika elimu ya watoto wenye ulemavu wa kusikia.

Katika elimu ya mahitaji maluum hufundisha braille kutumia mikono ni mchakato wa muhimu sana unaohusisha mazoezi ya kuguza alama za braille kwa hisia za kugusa ,mwanafunzi hupewa mafunzo kwa kutumia vidole vyote kwa usahihi na kwa mbinu za kusomea bingu kwa mikono miwili ili kuwa kasi na kwa usahihi wa kusoma.

Mwanamke mmoja anaonekana akizungumza na mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Huyu mvulana anapaka rangi kwenye kitabu chake akitumia kalamu ya rangi ya kijani kibichi.

Mvulana mdogo anaguza maandishi ya braille yaliyomo kwenye kitabu cha mazoezi akitumia vidole vyake kusoma kwa kuguza. Kitabu hiki kimebuniwa mahususi kwa ajili ya watoto wenye ulemavu wa kuona ikiwa na alama za braille zinazomsaidia kuelewa maudhui ya somo kwa njia ya kuguza.

Mwalimu amamwongoza mwanafunzi aliye na ulemavu wa kuona kwa kumweka mkono wake kwenye maandishi ya braille . Hii ni mbinu muhimu katika elimu ya watoto wenye mahitaji maalum hasa wale wasioona ambapo mwalimu hutumia mikono kuwasaidia kukuza na kuhisi alama za braille ili kumfundisha kusoma na kuandika.

Mwanamke huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu katika maktaba akiwa katika mazingira yaliyobuniwa Kwa ajili ya mahitaji maalum. Anapata msaada kwa msichana mdogo, aliyesimama karibu naye akiwa ameshikilia kompyuta kibao.

Mwanafunzi asiyeona aliyevaa shati jeupe na ameketi kwenye kiti; anaguza maandishi ya breli kwenye kitabu kilichowekwa juu ya meza huku akitabasamu. KItendo hiki kinaonyesha jinsi wanafunzi wasioona wanavyotumia maandishi ya breli ili kujifunza na kupata maarifa.

Mwanaume mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshikilia kitabu mkononi na simu mkononi mwingine. Hali hii inaonyesha matumizi ya vifaa vya msaada na teknolojia katika elimu ya mahitaji maalum ambapo mwanafunzi anatumia vitabu vya jadi pamoja na vifaa vya kidijitali kusaidia mchakato wa kujifunza.

Mwanamke mmoja anaongozwa mkono wake kuguza mchoro wa sana ulioandikwa kwa njia ya braille . Ambapo anahisi kuna maandisi yaliyotengezwa kwa madoa inayomsaidia kuelewa picha kwa kuguza

Watoto wameketi kwenye viti vya magurudumu, wakiwa katika mazingira ya elimu ya mahitaji maalum. Watoto hao wanapata msaada kwa vifaa vya kusaidia mwendo ili kuhakikisha wanashiriki , kikamilifu katika shughuli za shule.

Mwanafuzi wa elimu ya mahitaji maalum anaonyesha ishara ya vidole viwili juu ambayo inaweza kuwa sehemu ya mawasiliano ya ishara au njia ya kuonyesha idadi, mshikamano au kujibu swali katika darasa.

Mwalimu anamfundisha mwanafunzi, jinsi ya kusoma na kutamka vokali, kwa kutumia lugha ya alama. Hii ni mbinu muhimu, katika elimu ya mahitaji maalum, hasa kwa watoto wenye ulemavu wa kusikia, au kuongea.